Wanariadha wanne wanakimbia, wawili kati yao ni wanawake na wale wengine wawili wakiwa wanaume. Mmoja kati yao ambaye ni mwanamke amevalia vestii liyoandikwa Kenya.

Watu walio na ulemavu wanacheza mpira mmoja kati yao ameipiga mpira hiyo teke watatu wamevalia nguo zinazofanana zilizo na rangi ya kijani kibichi wengine wawili nyekundu na moja ya manjano.

Ubaoni ni maandishi mengi. Baadhi ya maandishi hayo ni kama ajenda Swimming gala , venue , date , participation , event , transport, awards , programme/ time , duties na rules .

Milango ya mbao ambayo imepakwa rangi ya udhurungi ina kitasa cha mlango wa chuma, kule juu kumeandikwa form one R ,ukitazama vyema chini kumewashwa na sasa unapoteza rangi kidogo.

Kuna watu ambao wamo katika mbio za riadha. Wamevalia vesti zilizo na rangi tofauti tofauti na maandishi mbalimbali kama Kenya, Kimani, Santos, Brazil na Nissan.

Mtoni ni mwanamke aliyeketi ndani ya boti na kiti la gurudumu. Mwanamke huyu amevalia kofia, shati nyekundu iliyoandikwa Kenya na longi.

Watu wanne wamo mtoni. Yule aliye mlemavu ameketi kwenye boti, wengine watatu wakiwa wamesimama. Wawili wao, wamevalia shati nyekundu zilizoandikwa Kenya.

Karatasi hii ina maandishi kama play ,learn and grow together kuna mtoto ambaye ameinua mkono wake wa kushoto na kulia kuna mikono ambayo pia inaandika kushoro na kulia.

Ukutani mmechorwa tembo, vifaru, bata, mamba nyoka, mgamia, twiga na boti. Kule juu umeandikwa Noah's Arc .

Jalada la kitabu ambalo limeandikwa Health, Safety and Manners, reader two, third edition . A beka book health series . Pale kando kuna mtoto ambaye anaongea kwa simu.

Wanariadha hawa wamevalia jaketi ya rangi nyekundu ,moja kati yao ambaye amekalia kiti cha magurudumu ameishika bango pamoja na yule ambaye ana ulemavu wa macho

Juu ya meza ni kibodi, kompyuta na panya, kwenye kompyuta imeangushwa vipaza sauti vinavyobana kichwa, kando ya meza ni kiti nyeupe.

Jengo hili la gorofa tatu, ambalo limepakiwa rangi ya nyeupe, udhurungi, na nyekundu kwenye milango yake inaonekana kuwa na milango sita na dirisha sita. Mbele ya gorofa hili, mnaonekana kuwa na mimea ambayo imechungwa vizuri.

Ukutani ni ratiba ya shule ya Thika road Christian junior school . Katika ratiba hii kuna wakati tofauti tofauti ambapo kazi zinafaa kufanywa na maandishi mengine kama Break, lunch na Clean up .

Kwenye rafu hii iliyo na rangi nyeupe , kunaonekana kuwa na faili zilizo na rangi mbalimbali kama rangi ya manjano , rangi ya bluu ya giza na rangi nyeusi.

Meza iliyo na rangi ya nyeupe imesimamishwa kando dirisha. Juu yake ni vitabu, Karatasi, panya, kibodi na komputa iliyo na rangi ya nyeusi.

Jengo la ghorofa tatu limepakwa rangi ya hudhurungi, nyeupe na nyekundu kwenye milango yake, mbele yake ni maua ambayo ina rangi ya waridi.

Alama ya hisia ya kidijitali, iko kando ya karatasi iliyoandikwa Great Progress . Chini ya hii karatasi, ni zingine zilizochorwa samaki na kuandikwa maandishi mengine.

Kuna maandishi kama water is life, sources of water, water, the main uses of water, what are use and conservation related problems, how can we conserve water . Vilevile, kuna ziwa, boti na watu ambao wanaendelesha biashara tofauti tofauti kama kuosha na wengine wakiwa wanachota.

Shule hii ina nyumba ambayo ina milango minne na dirisha nane. Ukutani imechorwa ya kisayansi ya kielimu, mbele ya madarasa haya ni mimea iliyochongwa vizuri na nyasi.

Watu hawa saba walio na ulemavu wa mguu wameketi kwenye viti vya magurudumu. Wamemvalia shati nyekundu zilizoandikwa Kenya na longi nyeusi. Watano kati yao wamevalia viatu nyekundu.

Ubao ambao ambao una rangi ya nyeupe na nyeusi, unaonekana kuandikwa tarehe, na aina mbalimbali za konsonanti, kuanzia herufi A mpaka Z. Kwenye ubao, pia kunaonekana kuwa na rula ambayo ina rangi ya machungwa.

Kwenye ubao mweupe kuna mistari na maandishi kama, Monday twenty fourth February 2025, question how did Samuel respond when God called him .

Kwenye ubao mdogo ni maandishi balimbali kama in our school we obey the rules we work as a team we respect each other we chase our dreams we do healthy competition we follow instructions we obey teachers we keep time we say little things please thankyou i am sorry forgive me god bless you we never give up we are a family .

Wanariadha hawa wawili wanakimbia, mmoja wao akiwa mwanamme na yule mwingine mwanamke, yule mwanamke amevalia karatasi ambayo imeandikwa Koech kifuani.

Darasani mna makabati madogo pamoja na viti. Kule ukutani tunaona ubao pamoja na rula iliyo na rangi ya machungwa. Kando ya ubao, ni kabati lililo na rangi nyeupe.

Rafu nyeupe ina vitabu, karatasi, faili za aina mbali mbali na rangi kama manjano, waridi, kijani kibichi, na buluu ya giza. Kando ya rafu ni kiti.

Kwenye kitabu hiki kuna picha ya lori iliobeba mchanga, gari ya moshi, na mtu anayeendesha baiskeli, vile vile kuna maandishi mbalimbali kama, gari hili linaitwa lori, hii ni garimoshi, baiskeli imebeba mizigo.

Mwanariadha aliye na vesti nyekundu na saa mkononi anakimbia . Kule chini kuna maandishi kama Wesley Kimeli Sang nationality Kenyan date of birth march one nineteen ninety four sport paraathletics events fifteen hundred t for forty six disability right hand diability .

Kuna faili sita ambazo zina miundo na rangi mbalimbali kama rangi ya bluu ya giza, nyeusi, kijani kibichi, manjano na nyekundu. Nyuma yao kuna ukuta ambao umepakwa rangi ya cream .

Nyumba hii ina milango miwili , mmoja ikiwa imefungwa na lingine kuwachwa wazi, lile ambalo liko wazi kando yake ni dirisha iliyo na chuma ya rangi ya kijani kibichi.

Kuna meza mbili ,viti na kompyuta nne tatu zikiwa kwa meza moja na moja ikiwa kwa ile meza nyingine ,kwenye ukuta kuna ubao uliovunjika na maji.

Kwenye uwanja wa watoto wa kucheza ni mti mkubwa ulio na maua maridadi, kando yake ni mtelezo wa watoto iliyo na rangi mbali mbali vile vile kwa uwanja huu ni maua yaliyochongwa vizuri.

Nyuma ya mtu aliyesimama na kuzungumza kwenye mikrofoni. kuna ubao kubwa ulioandikwa KENYA INSTITUTE SPECIAL EDUCATION.pamoja na mchoro ulio na mtu aliye na ulemavu pamoja na mikono miwili.